Mwanamke anatabasamu akifanya kazi na kompyuta yake mpakato. Anaandika kwenye daftari huku mwanga wa jua ukiingia dirishani. Mazingira ya nyumbani yanaonekana tulivu na yanafaa kwa kazi.

Mwalimu wa kike anatumia komputa ndogo, huku watoto wa shule wakimzunguka shauku. Wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule zenye tai. Wanaonekana wakichunguza na kujifunza kwa makini.

Mwanamke mwenye miwani na nywele zilizopinda ameketi akitazama skrini ya kompyuta. Ameshikilia kalamu na daftari. Juu yake kuna ikoni ya kompyuta yenye alama ya kucheza video.

Mwanafunzi mwanaume amevalia miwani, akiwa amekaa kwenye meza akitumia kompyuta yake mpakato. Kitabu kimefunguliwa kando yake akionyesha bidii yake masomoni.

Kompyuta ina nyaraka na alama za vyema ikisimamia dhana ya elimu mtandoni, inawakilisha masomo ya kidijitali na jinsi teknolojia inavyorahisisha upatikanaji wa maarifa.

Mwanafunzi anaandika madokezo akifuatilia darasa la mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye kompyuta akifafanua somo ubaoni. Mazingira yanapendeza kwa kujifunza.

Wanafunzi watatu wanatumia kompyuta ndogo darasani. Mmoja anaandika huku wengine wakitazama kwa makini. Wanafunzi hao wamevaa sare za shule.

Kijana ameketi kwenye kiti akitumia kompyuta yake mpakato. Ana skrini mbili na vifaa vingi vya kazi mezani . Chumba chake kimepambwa kwa mimea na vitu mbalimbali.

Wanaume wawili wamekaa mezani wakifanya kazi. Mmoja anaeleza jambo kwa ishara ya kalamu, mwingine akiandika kwenye daftari. Kompyuta na kikombe vipo mezani.

Mwanafunzi anatumia kompyuta huku akiandika kwenye daftari. Kalamu ya samawatii limeshikwa mkononi. Vipokea sauti viko nyuma ya meza. Mtu anazingatia masomo yake.

Mwalimu ameketi na wanafunzi watatu wakitumia kompyuta ndogo, mmoja wa wanafunzi anashika kalamu akionyesha kitu kwenye skrini.

Mwanamke amevalia miwani, akiangalia skrini ya kompyuta kwa makini. Ameshika kidevu chake akionyesha mawazo mazito.

Watoto wawili wamelala chini wakiangalia kompyuta ya mkononi kwa makini, mmoja ameelekeza kichwa chake kando huku mwingine akishika kompyuta.

Wanachuo wawili wamekaa mbele ya kompyuta ndogo wakionekana kushangaa. Msichana amevaa sweta ya waridi na miwani huku mvulana akiwa na sweta ya rangi ya kahawia na vipokea sauti shingoni.

Mwanamke mwenye nywele zilizopinda ameketi kwenye meza ya mbao, akipungia mkono huku akitumia kompyuta mpakato. Simu yake imewekwa pembeni.

Mwanamke anaendesha mkutano wa video akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Watu wengi wanaonekana kwenye skrini kubwa. Mkutano huu wa mtandaoni unaashiria jinsi teknolojia inavyorahisisha mawasiliano kazini.

Msichana mweusi anatabasamu akiwa amevalia jaketi nyeusi ya ngozi na ribbon za bluu kwenye nywele chake. Anashika kichwa chake akitazama juu kwenye kamera.

Wasichana wawili wenye tabasamu zito wamekaa mbele ya kompyuta mpakato. Wanafurahia kujifunza au kufanya shughuli za shule pamoja.

Kwenye meza yenye kitambaa chenye maua, wanafunzi watano wamekaa wakitumia kompyuta zao ndogo. Wamevalia sare za samawati na wanaonekana wakiwa wamezingatia masomo yao.

Wanawake wawili wamekaa mbele ya kompyuta zao wakifanya kazi kwa umakini. Mmoja anaandika kwenye daftari mwingine anasikiliza muziki. Wanaonekana wamejikita kwenye shughuli zao.

Mtu anatumia kompyuta ndogo, akiandika kwenye kibodi. Skrini inaonyesha neno e-learning na alama za kielimu, zikionyesha kujifunza mtandaoni.

Mkono mmoja umeelekezwa kwenye skrini ya kompyuta mpakato huku mwingine ukiwa juu ya kibodi ishara ya maelekezo au mjadala wa kidijitali. Mandhari ya nyuma ni yenye rangi kahawia tulivu.

Watoto wanatumia kompyuta mezani, darasani chini ya usimamizi wa mtu mzima aliye nyuma yao. Mazingira ya kujifunza yanasisitiza kuimarika kwa ujuzi wa teknolojia miongoni mwa vijana katika mazingira rafiki na yenye mwangaza.

Kijana mweusi ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akitabasamu akiwa amevalia miwani. Msichana mwenye nywele ndefu amekaa karibu naye akitabasamu.

Mwanamke amejifunika blanketi akinywa kutoka kwenye kikombe huku akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Daftari, kalamu na jalada la kijani vimepangwa mezani pamoja na karatasi ya notisi ya manjano.

Mtoto ameinama mezani akiandika kwa kutumia penseli vitabu vikiwa vimepangwa pembeni. Karibu naye kuna mtu mzima aliye vaa ovaroli akisimama kwa utulivu nyuma ya mazingira ya kujifunza.

Mwanamke amevaa vipokea sauti masikioni, akihudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta ndogo. Amezingatia skrini akionyesha jinsi elimu ya mtandaoni inavyorahisisha upatikananji wa masomo.

Jumba la ghorofa mbili la mawe lime zungukwa na uwanja wa michezo wenye slaidi ya kijani, bembea na daraja la kamba likionyesha mazingira rafiki kwa watoto.

Chumba kidogo kimepangwa vizuri na samani za kisasa. Dawati la kazi lina kompyuta na taa huku television ikiwa imening'inia ukutani.

Majengo marefu yenye ghorofa kadhaa yamesimama imara. Kuta zimejengwa kwa mawe na matofali zikionyesha usanifu wa kisasa na wa kudumu.

Maktaba ya rununu imejaa vitabu ikihudumia jamii. Rafu zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na vitabu vya rangi na ukubwa tofauti.

Wanafunzi wameketi darasani. Wakimskiliza mwalimu aliyesimama, mbele. Skrini kubwa inaonyesha mawasilisho, wote wanafunzi na walimu wamevalia mavazi rasmi .

Wanafunzi wameketi kwenye viti vya plastiki vya samawati wakifanya kazi kwa makini kwenye kompyuta ndani ya darasa lenye sakafu ya vigae. Meza zimepangwa kwa mpangilio unaoruhusu kujifunza kwa pamoja.

Waogeleaji kadhaa wanaruka ndani ya bwawa la kuogelea lenye mistari ya rangi ya manjano na nyeupe. Watazamaji wamekusanyika chini ya hema kubwa la rangi nyekundu, samawati na nyeupe wakishuhudia shindano hilo.

Chumba kikubwa kina samani za mbao zenye rangi ya kahawia nyekundu, zilizopangwa vizuri, zikiwemo viti na meza. Sakafu inang'aa, inaonekana kama sebule ya hoteli au jumba la kifahari.

Watu wengi wanasoma na kufanya kazi katika maktaba. Rafu za vitabu zimejaa, na kompyuta zinatumika. Mazingira yanawapa nafasi ya utulivu kwa kujifunza.

Chumba cha wageni chenye vitanda vitatu vimepangwa vizuri kikiwa na vyandarua na picha za sanaa ukutani. Matandiko safi yameandaliwa kwa wageni wanaotafuta malazi.

Chumba cha mikutano kina meza ndefu na viti vingi vyeusi. Skrini kubwa ya runinga imebandikwa ukutani, ikiwa na bodi nyeupe karibu yake.

Timu ya washangiliaji imevalia sare nyekundu, wakishika pamba nyekundu zenye manyoya. Wanatabasamu na kuinua mikono yao.

Katika maktaba mwanamke mwenye nywele ndefu anasimama juu ya ngazi ndogo akitafut vitabu. Amebeba kijitabu na kalamu akionyesha utafiti wake.

Wanariadha kadhaa wanashiriki katika mbio za viwanjani. Wengine wao wamekimbia. Mmoja wao ameinama huku wengine wawili wakianza kukimbia. Nyuma yao kuna miti na majengo ya shule.

Katika bweni, vitanda vingi vya ghorofa vimepangwa kwa mpangilio, huku baadhi ya nguo zikining'inia. Magodoro yenye milia mekundu na meupe yametandikwa.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vilivyotandikwa shuka za kijani. Neti za mbu zimetundikwa juu ya vitanda. Kabati na meza ndogo ya kando ya kitanda vipo ndani ya chumba.

Jumba kubwa la kisasa limeandaliwa kwa ajili ya mkutano au sherehe, likiwa na viti vingi vyeupe na meza zilizofunikwa. Mapambo ya kitambaa chekundu, cheusi na cheupe inaongeza uzuri.

Kitanda chenye mashuka ya samawati lenye mistari kimepambwa kwa mito mieupe juu ya godoro lililofunikwa kwa blanketi la rangi ya mchanganyiko. Ukuta wa rangi ya baige una kitambaa cheupe juu.

Madarasa yaliyojaa viti na meza tupu yanaonyesha utayari wa masomo. Karatasi zimetundikwa ukutani zikionesha shughuli za kielimu zilizopita.

Maabara safi na iliyopangwa vizuri ina vifaa vingi vya kisayansi ikiwemo hard bini na chupa za kemikali. Rafu zimejaa vitu mbalimbali zikionyesha mazingira ya utafiti na majaribio ya kisasa.

Wanafunzi wanajisomea maktabani, wakitumia vitabu na kompyuta. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha, ukitengeneza mazingira mazuri ya kusomea.

Mchezo wa magongo unaendelea kwa kasi. Mchezaji moja amevalia vifaa vya kumlinda golini. Akijaribu kuokoa mpira huku mchezaji mwingine akijiandaa kufunga bao.

Ukumbi wa michezo una viti vingi vyekundu, vikiwa vimepangwa kwa mistari. Jukwaa linaonekana kwa mbali likiwa na taa zilizotundikwa juu.

Chumba safi cha kulala kina vitanda viwili vya ghorofa upande zote mbili. Katikati kuna meza mbili za kusomea zikiwa na viti. Mapazia maridadi yanapamba dirisha.

Viti vyeusi vya plastiki vimepangwa kwa safu na nguzo ndani ya ukumbi mkubwa wenye mwangaza wa asili, kutoka madirisha ya juu. Jukwaa lina mapambo mekundu na speaker zilizosimikwa ukutani.

Ukumbi mkubwa wa mihadara umejaa wanafunzi na wahatiri wakifwatilia masomo. Safu za viti zimepangwa vizuri zikielekea jukuwani.

Chumba, cha kulala, kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa vizuri, venye magodoro ya miraba. Mwanafunzi amekaa kwenye kitanda cha chini akitumia simu. Inaonekana kama chumba cha kulala cha wanafunzi.

Pamoja na madirisha makubwa chumba cha kompyuta kina meza nyingi na kompyuta tayari kwa matumizi. Kila kituo kina kibodi na kipanya kikisuburi wanafunzi au watumiaji.

Katika jumba cha hosteli vitanda vya gorofa vimepangwa vizuri, vikiwa na magorodoro na matandiko safi. Jumba hiki kiko tayari kuwapokea wangeni au wanafunzi.

Jumba la maktaba lina meza na viti vingi vilivyopangwa kwa ajili ya kusomea huku nafasi zikitenganishwa na paneli. Taa za dari na mapazia ya samawati yanaongeza mazingira tulivu.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanashindana uwanjani. Timu moja imevaa jezi la samawati na nyingine za njano. Watazamaji wamekaa kwenye benchi wakifuatilia mchezo.

Chumba cha bweni kina kitanda cha ghorofa mbili, na meza ndogo ya kusomea. Kitanda kimetandikwa kikionyesha utayari kwa mwanafunzi au mkaazi.

Vyumba cha mafunzo vimepangwa kwa utaratibu vikiwa na meza ndefu zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe. Vifaa vya kieletroniki kama kompyuta ndogo vimewekwa kwenye kila meza.

Wanafunzi wameketi katika madarasa tofauti, kila mmoja akiwa na dawati lake. Wanajiandaa au wamo katika mtihani. Walimu wanasimamia utulivu na kutoa mwongozo.

Msichana mchanga anatabasamu na kupunga mikono akiwa mbele ya kompyuta. Anaonekana akishiriki katika simu ya video.

Mwanamke anatumia kalamu kuandika kwenye daftari karibu na kompyuta mpakato iliyo wazi. Inaashiria maandalizi ya kazi au masomo. Mikeka ya nyuzi imetundikwa mezani na kitabu kilichofungwa kiko pembeni kama rasilimali ya kusaidia.

Msichana mdogo ameketi mezani akijifunza kusoma. VIdole vyake vimeelekezwa kwenye maneno kwenye kitabu, akifuatilia kwa umakini.

Kitabu chenye jalada gumu cha samawati kina maandishi ya nukta yanayojulikana kama braille .Inawasaidia wasioona kusoma.

Watu wanne wamekaa mezani wakijadili jambo. Mwanamke mmoja anaeleza kwa ishara za mikono. Kompyuta na madaftari vipo mezani, kuashiria mkutano muhimu.

Mwanaume na msichana wanachora kwa furaha katika warsha ya sana, Msichana amaketi kwenye keti cha magurudumu na anafurahia kujifunza uchoraji.

Mwanamke na mtoto wanazungumza kwa furaha. Mtoto anaonekana akitumia ishara kueleza jambo. Mazungumzo yao yanaonyesha uhusiano mzuri na mawasiliano bora.

Mwanamke amemwelekeza msichana anayevalia kifaa kichwani wakitazama kompyuta mpakato. Anamfundisha jinsi ya kutumia programu akionyesha kitu kwenye skrini.

Mwanaume mwenye ulemavu amekaa kwenye kiti cha magurudumu akifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta yake mpakato. Anaandika madokezo kwenye daftari huku akichanganua data kwenye skrini.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa, akifundisha wanafunzi wake. Baadhi ya wanafunzi wamekaa kwenye viti na madawati wakifuatilia somo kwa umakini.

Watoto watatu wamikaa sakafuni, wakicheza na kuzuia vizuizi vya mbao. Vizuizi hivy, vina herufi na namba mbalimbali, vikionesha mchezo wa kujifunza na kujenga.

Mtoto mdogo mwenye shida ya kusikia anachora kwa furaha akisaidiwa na mwanamke, wako kwenye maonyesho ya sanaa wakichora kwa kutumia rangi mbalimbali.

Mama na mtoto wametazama kompyuta ndogo wakiwa wamezingatia skrini. Mtoto anaonekana kushangaa au kuvutiwa na kile wanachokiona. Anaonyesha jinsi teknolojia inaweza kuwakutanisha watu kujifunza au kuburudika.

Mwanamke anashirikian na mtoto mwenye down syndrome , wakicheza pamoja. Mtoto anaonekana akifurahi, akipiga makofi kwa bashasha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme ,akisoma kitabu karibu na rafu ya vitabu, katika eneo lenye mwangaza mzuri. Mandhari ya kisasa inaashiria jukwaa la kujifunza linalofikika na lenye mazingira rafiki kwa kila mtu.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na printer ya 3D, wakiwa wameshikilia vitu walivyovichapisha. Mwanamke anaonyesha chipsi na mwanaume anaonyesha ufunguo wa gari na kipepeo.

Mwanamume mwenye miwani akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu anashikilia kitabu huku akitumia simu. Anaonekana akisoma kitu muhimu kwenye simu yake, labda akilinganisha na maelezo kutoka kwa kitabu.

Walimu wanasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum katiika shughuli za kujifunza. Wanawashika mikono wakiwaongoza katika mazoezi mepesi.

Wanawake wawili wanajishughulisha kutengeneza nyumba ya mbao ya ndege, kwa kutumia drili na zana zingine za useremala. Mmoja anamfundisha mwengine wakivaa miwani ya usalama.

Kijana mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu kwa furaha. Amekaa mbele ya rafu za vitabu zilizojazwa kwa wingi.

Mwalimu anamfundisha mtoto mdogo, pengine mwenye ulemavu wa down syndrome , kwa kutumia kompyuta ndogo ya mkononi darasani. Wote wanafurahia kujifunza pamoja.

Watoto watatu wanatabasamu kwa furaha wakiwa wamekumbatiana. Undugu na furaha ya utoto inaonekana wazi katika nyuso zao wakisisitiza umuhimu wa kujumuishwa.

Kijana mwenye ulemavu wa Down Syndrome anatumia kompyuta mpakato mezani. Anaonekana akizingatia kazi yake huku nyuma kukiwa na rafu iliyojaa vitabu.

Wafanyikazi watatu wamevalia sare za samawati wakiwa katika karakana. Mmoja ameketi akielekeza kidole kwenye kifaa. Wengine wakishirikiana kwa makini kwenye kazi ya ufundi mezani.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi ishara za vokali kwa kutumia bango kubwa. Bango lina herufi A, E, I, O na U na picha za mikono zinazoonyesha ishara zao.

Mkono wa mtu unateleza kwenye ukurasa wa kitabu kilichoandikwa kwa braille . Huu ni mfano wa kusoma na kuandika unaotumiwa na watu wasioona.

Mwalimu na mwanafunzi wanajihusisha na shughuli ya kujifunza wakitumia vifaa vya rangi. Mtoto anajifunza kwa bidii, akionyesha umuhimu wa elimu ya kibinafsi na mbinu za kufundisha zinazoshirikisha.

Watoto kadhaa wamekaa sakafuni darasani wakimskiliza mwalimu wao kwa makini. Wengine wameinua mikono yao juu wakionyesha hamu ya kushiriki.

Msichana mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akichagua kitabu. Tabasamu lake linaonyesha furaha. Maktaba imejaa vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu.